Huu ni mtazamo wa juu wa eneo la kuchimba mafuta au gesi , lenye mitambo mikubwa na miundo mingi. Mnara mrefu mwekundu na buluu wa kuchimba visima unatawala eneo hilo, ukizungukwa na majengo mengi madogo meupe na magari ya kubeba mizigo.

Watu wawili wanavuka barabara karibu na kituo kikubwa cha umeme. Wote wawili wamevaa fulana za rangi za kijani kibichi zinazong'aa na mmoja wao amevaa kofia ngumu ya usalama na anaonekana kuwa mfanyakazi. Mtu mwingine anaongea na simu. Nyuma yao kuna nguzo nyingi za umeme na nyaya zikionyesha miundombinu mikubwa ya usambazaji umeme.

Kuna nguzo kubwa ya umeme yenye nyaya nyingi ikiwa imesimama katika eneo lenye mimea ya kijani kibichi chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Nguzo nyingine za umeme zinaonekana kwa mbali. Wanyama wanaonekana kama twiga wanaonekana karibu na nguzo ikionyesha ushirikiano kati ya maendeleo ya miundo mbinu na makaazi ya wanyama.

Katika eneo hili tunaona kituo kikubwa cha umeme chenye miundo mingi ya chuma na nyaya zinazopishana. Kuna minara mirefu ya chuma inayobeba nyaya za umeme wa juu na pia kuna trasfoma na vifaa vingine vya kusambaza umeme. Eneo lote limezungukwa na uzio wa waya wa chuma ukitenganisha miundo hiyo hatari na mazingira ya nje.

Mandhari haya yanaonyesha kiwanda cha kuzalisha umeme, pengine kinachotumia nishati ya jotoardhi, kutokana na moshi mwingi unaotoka kwenye bomba refu la kutolea hewa. Kuna mabomba makubwa ya chuma yanayoungana na matangi ya chuma yanayoonekana mbele, kuashiria mfumo changamano wa usindikaji.

Hii ni kiwada kikubwa au kituo cha nishati chenye mabomba mengi makubwa ya metali yanayopita juu kuna wafanyakazi kadhaa waliovalia kofia ngumu za usalama na fulana za rangi ya kung'aa, wakitembea kwenye barabara iliyopangwa vizuri ndani ya eneo hilo.

Huu ni mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme, unaoonekana kutoka juu. Una miundo mingi, ikiwemo majengo marefu, yenye paa za kijani kibichi na mifumo mingi ya mabomba yanayong'aa .Kituo hicho, kina minara ya kupoezea kadhaa, kutoka kwao mvuke unatoka, kuashiria kuwa ni kituo cha nguvu za joto ardhi au mitambo mingine inayotumia mvuke.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme kinachosha miundo mikubwa ya chuma na nguzo zenye nyaya na transfoma, kuna wafanyakazi wawili walioonekana wakiwa wamevaa fulana za rangi za kijani kibichi na za machungwa wakifanya kazi au kusimamia shughuli ndani ya kituo hicho.

Kutoka angani tunaona kituo kikubwa cha umeme au kiwanda kinacho onyesha miundo mbinu mikubwa na mipana. Kuna majengo mawili makubwa yanayo onekana kuwa vitio vya kusambaza umeme yakitawala katikati ya picha. Eneo lote limezungukwa na nyaya nyingi za umeme na nguzo ndefu za chuma zinazo beba nyaya hizo.

Tunaona mitambo mikubwa miwili ya kuhifadia maji au mafuta enye nembo ya kenjen chini ya anga safi ya buluu. Kuna pia baadhi ya magari yaliyopakiwa kwenye eneo la maegesho lenye paa huku nguzo za umeme zinaonekana kwa umbali.

Huu ni mlima wenye makaazi ya watu wengi yaliyotengenezwa kwa mabati ya kutu na vifaa vyengine yakienea hadi kando ya kilima. Mabati mengi yana rangi ya kutu yakionyesha kuwa yametumika kwa muda mrefu. Nyuma ya makaazi haya kuna miti mirefu na milima mengine na anga lina mawingu ikionyesha hali ya hewa tulivu. Inadhihirisha makaazi ya jamii yenye watu wengi.

Kuna vifaru watatu wakiwa wamejipatia makaazi katika eneo la wazi lenye nyasi ndefu. Mmoja wao yuko karibu na mtazamaji huku wengine wawili wakiwa mbali zaidi. Nyuma yao, kuna daraja refu linaloonekana kuvuka bonde au eneo la wazi likionyesha muunganiko wa wanyama pori na miundo mbinu ya kisasa.

Mwanamke amesimama jikoni, labda jikoni la shule au taasisi nyingine kubwa ya upishi. Amevalia kilemba cha buluu, apron ya buluu juu ya shati la waridi, na sketi ndefu ya kahawia. Anaonekana akitazama mbele, labda akisubiri au akichunguza chakula.

Tunaona tukio la upandaji miti. Mwanaume aliyevalia fulana ya kijani anaonekana akimkabidhi mche wa mti mkuu mwingine, kuashiria hatua ya jamii kuelekea uhifadhi wa mazingira. Washiriki wengine wanaonekana nyuma wakisisitiza ushirikiano katika shughuli hiyo.

Mwanaume amezama katikati ya mlundikano mkubwa wa chupa za plastiki na takataka nyingine zinazoelea juu ya maji, labda akifanya kazi ya kusafisha mazingira au kukusanya taka. Mazingira yanaonyesha uwepo wa mimea mirefu ya kijani kibichi pembeni, ikidokeza eneo lililo karibu na mto au kando ya maji. Hali hii inaangazia tatizo kubwa la uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na taka za plastiki.

Kuna mwanaume anayepiga picha ya mwanamke, aliyeketi juu ya jiwe kubwa karibu na maporomoko ya maji. Mwanamke huyu amevaa rinda la rangi tofauti, na anaonekana akitazama mbali. Maji mengi yanatiririka kwa kazi nyuma yao, yakionyesha nguvu ya maporomoko hayo. Eneo hilo linaonekana kua la asili, na la kuvutia.

Mwanamke amevaa mavazi meusi anaonekana akipanda mti kwa kutumia jembe la buluu ,mti mdogo umewekwa kwenye shimo lililochimbwa ardhini na rundo la udongo upo karibu naye ,nyuma yake kuna wanaume watatu waliovalia suti na mmoja akiwa amevalia sare ya kijeshi au ya mbuga.

Tunaona twiga watatu wazuri wakiwa wamesimama kwenye uwanja wa nyika. Wawili kati yao wako mbele na wanatazama moja kwa moja huku twiga mwingine mdogo akichungulia nyuma yao. Wamezungukwa na miti midogo ya kijani kibichi chini ya anga lenye mawingu meupe na blue . Inaonyesha mandhari halisi ya wanyama pori wa kiafrika.

Twiga kadhaa wanaonekana wakilishwa na watu. Mmoja wa Twiga anakunywa kutoka kwenye chombo cha buluu kilicho chini, huku twiga wengine wakinyosha shingo zao ili kufikia chakula kutoka kwa watalii. Kuna watalii kadhaa walioonekana nyuma, baadhi yao wakipiga picha au wakiangalia twiga kwa mbali. Ikionyesha kuwa hapa ni mahali pa utalii au hifadhi ya wanyama pori.

Haya ni maporomoko ya maji ambapo wanandoa wawili wanajipika picha, maji yana tiririka Kwa Kasi kutoka juu ya miamba mikubwa na Kuna miamba mingine mikubwa yenye rangi nyeusi inayosunguka eneo hilo mwanamume anaonekana ameshika simu kuitazama uku akiwa karibu na mwanamke aliyevaa shati jekundu

Haya ni manthari bana ya mazingira ya kijijini au mbali na mji inayoonyesha milima mirefu yenye miti mingi nyuma mbele ya mlima kuna bonde lenye mto au siwa dogo lenye rangi ya kahawia kijani likisungukwa na mimea ya kijani kibichi.

Huyu ni simba jike akiwa ameketi katikati ya nyasi ndefu zilizokauka, akitazama upande wa kulia. Rangi yake ya dhahabu inalingana na mazingira ya nyasi, ikionyesha uwezo wake wa kujificha porini. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa wazi na kuna vilima au mabonde mbali yaliyo na ukungu hafifu, inayoashiria eneo la pori.

Hili ni kundi la wachezaji wa sarakasi au watumbuizaji wa kitamaduni wakiwa ndani ya ukumbi mkubwa. Wamevaa mavazi yanayoonekana kama ngozi ya chui na wanafanya pyramid ya kibinadamu yenye watu wengi wakiwa wameungana na kurundikana.

Kundi la wanafunzi na mwalimu wao wamesimama kwenye eneo lenye nyasi wakiwa na miche ya miti tayari kwa ajili ya kupanda. Baadhi ya miche iko kwenye mifuko midogo myeusi na plastiki na kuna sanduku la kadibodi lililokiwa na alama ya rina. Wanafunzi wengine wamevalia sare za shule na jengo la shule linaonekana kwa nyuma.

Kuna eneo la makaazi duni lililoadhiriwa na mfuriko au uharibifu. Mwanaume amesimama katikati ya mabati yaliyoporomoka na uchafu mwingi. Ardhi imejaa tope na maji machafu kuashiria adhari ya mvua mkubwa au maafa.

Watu watatu wanatembea kwenye njia ya udongo katikatai ya msitu au eneo lenye miti mingi. Mwanamume wa kati amevaa suti ya kijivu na tai nyekundu akitembea na mikono yake ikiwa imeshikana nyuma. Upande ake wa kushoto kuna mwanamume mwengine aliyevaa suti ya buluu na suruali ya rangi ya kahawia akionekana akizungumza.

Watu wanaoneekana kuwa wa kimaasai wakiwemo wanaume na wanawake wamekusanyika nje. Wanaume wawili wanaruka juu angani mmoja akiwa juu kabisa katika kile kinachoonekana kuwa ngoma ya jadi ya kuruka.

Tunaona mwanamke akichota maji kutoka kwenye bomba katika eneo la makazi duni .Kuna nyumba zilizo ezekwa kwa mabati nguo zikiniginia kukauka na maji machafu yaliyotuama vyakula na vitu vingine vime tawanyika chini.

Hii ni mandhari maridadi yenye jengo kubwa na nzuri lililokando ya ziwa tulivu. Mbele kabisa kuna ziwa kubwa lenye maji yanayoakisi mandhari ya jengo na miti. Rangi ya maji inaonekana kuwa ya kijani kibichi iliyokolea; ikionyesha kina chake. Kuna kitu cheupe kinachoelea juu ya maji upande wa kushoto.

Wanafunzi wawili wa kike waliovaa sare nyekundu na nyeupe wanatunza mimea midogo inayokuwa ndani ya matairi yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe mbele ya jengo la shule. Wanahusika na shuguli ya bustani wakionyesha usafi na ubunifu wa mazingira.

Huyu ni chui kama inavyoonekana kutokana na madoa yake meusi an muundo wa mwili. Chui huyo akiwa na macho ya samawati anaonekana amefungwa ndani a uzio wa chuma labda katika hifadhi ya wanyama au kituo cha uokoaji. Anatazama juu ikionekana kuwa makini na labda akisubiri au akichunguza mazingira yake.

Hii ni matatu au basi ndogo la abira lenye rangi nyeusi na mistari yenye rangi ya chungwa na kijivu. Linatofautishwa na mapambo yake ya kipekee na jina Twins likionekana juu ywa madirisha. Mwamaume anaonekana amesimama kando ya mlango wa abiria, labda akisubiri au kuwapigia abiria. Nyuma ya matatu kuna jengo refu la ghorofa.

Hili ni daraja la barabara kuu linalopita juu ya mto au mkondo wa maji. Daraja lina nguzo kubwa za saruji na muundo thabiti, chini ya daraja kuna maji ya kahawia machungwa yakitiririka na mimea ya kijani kibichi yamekuwa kando ya mto. Upande wa kushoto wa daraja kuna gari jeupe likiendesha kwenye barabara.

Magari mengi yanaonekana yakipanda daraja refu la barabara kuu chini ya anga jeupe. Kuna lori kadhaa na magari madogo na upande wa kushoto wa daraja, kuna miti mingi ya kijani kibichi. Upande wa kulia, kuna barabara ya chini inayopita sambamba na daraja na mtembea kwa miguu anaonekana akitembea kando yake.

Hii ni barabara kuu pana yenye njia nyingi za magari, ikionyesha magari machache yanayoendeshwa. Upande wa kushoto mwa barabara, kuna bango kubwa la matangazo. Upande wa kulia, kuna njia ya watembea kwa miguu yenye nguzo za chuma zinazotenganisha barabara kuu.

Haya ni mandhari ya barabarani pengine katika mji au jiji ikiwa na magari mawili meupe ya abiria yanayojulikana kama matatu, yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Magari yote mawili yana mistari ya njano kando yake na neno Mombasa, limeandikwa juu yake, ikionyesha kuwa yanafanya kazi kwenye njia za kuelekea Mombasa.

Huu ni mtaa wenye watu wengi waliyosimama kando ya barabara. Baadhi yao wanaonekana wakisubiri, kusafiri, au kushiriki katika mkusanyiko. Upande wa kushoto, kuna mwanaume aliyevaa shati la buluu na buti za mvua. Anaonyesha kitu juu kwa mkono wake.

Kuna basi dogo la abiria maarufu kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Watu wanaonekana wakipanda na kushuka matatu hilo. Limepakwa rangi ya buluu na lina michoro mbalimbali ikiwemo jina la Isuzu na Chelsea Trans mbele.

Watu wengi wamekusanyika nje karibu na barabara na majengo. Mbele kuna mwanamume aliyevaa koti la usalama la kijani kibichi na kofia akishikilia mabango mawili juu. Bango moja lina namba 4 kubwa na orodha ya majina ya maeneo kama Ngong Road, Coktik Hospital na mengineyo.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na matatu ya Embassava sacco mbele. Kuna watu wamesimama kando ya barabara ,wengine wanasubiri usafiri. Majengo marefu yanonekana nyuma ikionyesha kuwa huu ni mji wenye pilka nyingi.

Mjumuiko mkubwa wa watu wengi, magari na wafanya biashara unajionyesha katika barabara yenye shughuli nyingi. Kuna matatu zikipakia abiria na wachuuzi wa matunda kando ya barabara. Majengo marefu yaliyojaa mabango ya biashara yanazunguka eneo hilo.

Sehemu ya ardhi iliyochimbwa inayoonyesha mashimo na matope mengi. Katikati, kuna dimbwi la maji yenye matope. Kuna nyaya au mabomba machache ya kijani na meusi yaliyolala kwenye udongo na ndani ya maji yakionyesha huenda kuna kazi ya ujenzi au ya chini ya ardhi inayoendelea.

Kuna tenki kubwa jeusi la kuhifadhia maji, likiwa limewekwa juu ya paa la jengo, likisimama juu ya ukuta wa matofali. Tanki hili lina muundo wa mistari, na linaonekana kutumika kuhifadhi maji kwa ajili ya utunzaji ya jengo hilo. Nyuma yake kuna angani iliyokoza na kwa mbali, tunaona miundo mingine, kama vile antenna na majengo madogo, yakionyesha mazingira ya mjini.

Kuna mtambo wa kusafisha maji unaoonekana kupitia fremu ya chuma. Mtambo huu una mabomba ya bluu na vifaa vya chuma vinavyong'aa, vikiashiria mfumo wa kisasa wa kuchuja maji. Karibu na mtambo kuna meza iliyo na muundo wa matone ya maji ikisisitiza shughuli inayofanyika hapo.

Hii ni kundi ya watu wazima labda wakiwa kwenye mkutano au tukio fulani nje. Kijana mmoja amevalia fulana nyeusi amejiegemeza kwenye tanki kubwa la njano. Karibu naye kuna ndoo ya rangi nyeupe ikionyesha matumizi ya rangi. Watu wengine wamesimama nyuma baadhi yao wakiwa wameshika kamera au vifaa vya kupiga picha ikionyesha huenda tukio hilo linarekodiwa.

Kuna jengo la ghorofa nyingi ambalo bado inajengwa, linajengwa kwa matofali au vizuizi vya saruji, likiwa na ghorofa kadhaa. Na muundo wa paa la juu unaanza kuonekana. Mbele ya jengo hilo kuna ukuta wa matofali ya saruji. Kushoto kuna miti mirefu. Nyuma ya kulia kuna matangi makubwa ya maji meusi na paa la jengo lingine.

Mkusanyiko wa mabomba makubwa ya chuma yenye kutu, yametupwa kwenye nyasi, inaonekana kuwa, kama, mabomba yanayotumika, au yanayosubiri kutumika kwa mradi fulani, lakini kwa sasa, yametelekezwa, hapo chini.